Nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme zimesimama imara chini ya anga safi. Chini ya nguzo hizo kuna safu ya transoma na vifaa vingine vya umeme vilvyopangwa kwa umakini. Nyaya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo na vifaa hivyo zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji umeme. Mandhari ya nyuma inaonekana na jengo ndogo na miti michache, ikionyesha eneo la kituo cha kuzalisha au kusambaza umeme.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa zikipita katikati ya mazingira ya mijini. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo hizo. Mmoja akitumia ngazi ndefu nyekundu. Gari la abiria au basi linaonekana likipita barabarani chini. Kwa upande wa kulia, kuna uzio mrefu wa bluu, labda wa eneo la ujenzi. Inaonekana ni mchana na anga ni la mawingu meupe.

Nguzo za umeme imechukua nafasi ya kati kati, ikiwa na nyaya nyingi zilizojifunga. Sanduku jeusi limefungwa kwenye nguzo likionyesha labda vifaa vya mawasiliano au umeme. Barabara ya lami inaonekana upande wa kulia, na watu wawili wanatembea kwa mbali.

Kituo kikubwa cha umeme kinaonekana kikiwa na minara mingi ya chuma na nyaya za umeme. Transfoma kubwa za umeme zimesimama katikati ya kituo. Njia za umeme zimefungwa kutoka kwenye minara zikiashiria usambazaji wa umeme.

Nguzo ndefu ya umeme imepanda juu ikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa. Karibu na nguzo, kuna ukuta mrefu wa zege unaozingira eneo hilo. Juu ya ukuta, kuna tanki kubwa la maji jeusi lililowekwa juu ya jukwaa la chuma. Barabara na magari yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya mjini.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama katikati ya eneo wazi. Nyaya nyingi za umeme zimetandazwa kutoka nguzo hiyo zikipotea mbali kuelekea upeo wa macho. Ardhi hiyo mbele ya kijani kibichi ikiwa ni nyasi fupi na sehemu zenye udongo au njia chafu. Anga ni blue safi na haina mawingu ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Kituo kikubwa cha umeme wa joto ardhi kinaonekana kikiwa kimejengwa katikati ya mlima. Majengo kadhaa yamepakwa rangi ya kijani na paa za kijivu, yakiwa na bomba nyingi za chuma. Moshi mweupe unatokana na mitambo ikionyesha uzalishaji wa nishati.

Nguzo ndefu za umeme zimepangwa kwa mistari mirefu zikipita mashambani. Nyaya nyingi zimeunganishwa kati ya nguzo hizo zikionyesha mfumo wa usambazaji umeme. Anga ina mawingu meusi ikionyesha uwezekano wa mvua au hali ya hewa isiyo na utulivu.

Huu ni mtambo wa umeme mkubwa unaonekana kuwa kituo kidogo cha umeme. Kuna transformer kubwa yenye vifaa vingi na nyaya za umeme zilizounganishwa. Miundo mikubwa ya chuma na nguzo za umeme zinazobeba nyaya nyingi za juu zinaonekana. Eneo lote linaonekana kuwa wazi. Lina kokoto chini kuuashiria usalama na matengenezo. Kuna gari nyeupe na labda gari ingine ndogo.

Mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme inaonekana wazi karibu na bandari. Moshi mrefu unatoka kwenye bomba refu la kiwanda, likionyesha shughuli inayoendelea. Majengo mengi na container za mizigo zinaonekana kwenye bandari, zikielekeza kwenye shughuli nyingi za biashara. Mawingu meupe yanaonekana angani huku bahari ikiwa shwari nyuma.

Mnara mrefu wa umeme unainuka juu angani ukiwa na nyaya zinazoenea pande zote. Sehemu ya juu ya mnara huo imepakwa rangi ya nyekundu ikionyesha muundo wake wa chuma. Mawingu meupe yametanda angani bluu, yakifanya mandhari ya kuvutia.

Bwawa kubwa la maji linaonekana likiwa na jengo la kudhibiti lililojengwa juu ya maji. Karibu na bwawa kuna kituo cha umeme kilicho na miundo mingi ya chuma na nyaya. Eneo jirani linaonekana kuwa kame na lenye udongo likionyesha mazingira ya nusu jangwa.

Eneo linaloonekana kuharibika. Wanaume kadhaa wanafanya kazi katikati ya vifusi na uchafu. Majengo ya nyuma yanaonekana yamejengwa kwa mabati na mbao zilizoharibika. Wanaume hao wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana wakijaribu kurekebisha au kusafisha eneo hilo. Kila mahali kuna mabaki ya mbao, udongo na vitu vingine vilivyoharibika.

Mto wenye maji machafu meusi unaonekana ukipita katikati ya mazingira yaliyojaa taka. Majengo makubwa ya viwanda yanaonekana nyuma ya mto yakionyesha shughuli za viwanda. Magari ya mizigo yanaonekana barabarani nyuma ya jengo. Taka zimezagaa kingo za mto zikionyesha uchafu wa mazingira

Kundi la watu wamevaa fulana za bluu wanashiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanaonekana wamesimama karibu na mimea mingi midogo iliyoandaliwa kwa ajili ya kupandwa. Baadhi yao wanashikilia zana za bustani kama vile: majembe. Mandhari inaonekana kuwa bustani au eneo la wazi lenye miti na mimea mingine.

Kuna kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi labda katika hifadhi ya wanyama pori au mbuga, nyuma yao jiji lenye majengo marefu linaonekana kwa umbali, hii inaweza kuashiria kuwa wanyama hawa wanaishi karibu na eneo la mjini kama vile Nairobi National Park ambayo iko karibu na mji mkuu.

Watu kadhaa wantambea kwenye njia ya matofali ya rangi ya kahawia katikati ya miti mirefu. Miti hio ina majani mengi ikionyesha mazingira ya asili. Nguzo za mbao zimepangwa kwenye njia zikionyesha sehemu ya bustani au hifadhi.

Majengo kadhaa yenye usanifu wa kipekee yakionekana kama makazi ya kiasili. Kando ya bwawa kubwa la maji, bwawa linaonekana likiwa shwari likionyesha vivuli vya majengo na miti. Mimea ya kijani kibichi inazunguka majengo na bwawa, ikionyesha mazingira ya asili na tulivu. Inawezekana eneo hili ni kituo cha burudani au eneo la watalii kutokana na mwonekanao wa majengo.

Mto unaonekana ukipita katikati ya eneo lenye mimea na udongo usiofunikwa. Maji ya mto yana rangi ya kijivu iliyokoza na yanaonekana kuwa machafu, huku takataka zikielea juu ya maji. Pande zote mbili za mto kuna mimea baadhi ikiwa ni miti mikubwa.

Nyati mkubwa mwenye rangi nyeusi amesimama kwenye nyasi zenye rangi ya kijani. Ana pembe zake zenye nguvu zilizojikunja kuelekea nyuma na upande, zikionyesha ukakamavu wake. Macho yake yanaonekana yakiangalia moja kwa moja mbele akionyesha utulivu na labda umakini. Ngozi yake inaonekana kuwa na makovu au vumbi, ishara ya maisha yake ya porini.

Sanamu tatu za askari zilizotengenezwa kwa shaba zimesimama mbele ya jengo refu. Sanamu hizo zinaonyesha askari wakiwa wamevalia sare za kijeshi na baadhi wakiwa wameshika silaha. Kati ya sanamu hizo, moja ni kubwa zaidi na imesimama mbele kidogo. Kwa kuzingatia uvaaji na muktadha wa historia, sanamu hizi huenda zinawakilisha askari waliohudumu katika vita vya awali kama vile vita vya kwanza vya dunia.

Eneo kubwa la makaazi linaonekana likiwa na nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu. Paa za nyumba nyingi zimetengenezwa kwa mabati zikionyesha ujenzi wa kawaida. Mto mdogo unaonekana ukipita katikati ya makaazi hayo.

Takataka zimetapakaa kila mahali zikiunda rundu kubwa lisilo na mpangilio. Mifuko ya plastiki na chupa zimejaa eneo lote zikichafua mandhari. Nyuma ya rundo la takataka kuna jengo lenye paa la rangi ya kijani. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa ya unyevu.

Mazingira ya makazi yaliyojaa uchafu wa taka yanaonekana wazi. Mto mdogo unapita katikati ya taka nyingi zilizokusanyika pande zote mbili za kingo zake. Nyumba zilizojengwa kwa matofali ya udongo na mabati zinaonekana nyuma ,zikionyesha makazi ya watu. Nguruwe kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na rundo la taka wakionyesha kuwepo kwa wanyama katika eneo hilo.

Katika eneo la maporomoko ya maji, mwanamume na mwanamke wanaonekana wakiwa katika hali ya kupiga picha. Mwanamume ameketi kwenye jiwe akishika kamera na kumlenga mwanamke. Mwanamke ameketi kwa uzuri kwenye jiwe lingine. Akionyesha tabasamu ndogo usoni mwake. Maporomoko ya maji yenye nguvu yanaonekana nyuma yao, yakifanya mandhari kuwa ya kuvutia.

Tembo wachanga wanalishwa na walezi wao. Tembo mmoja mdogo ameinua shina lake juu, akinywa maziwa kutoka kwenye chupa inayoshikiliwa na mlinzi. Mlinzi huyo amevaa koti refu la kijani na kofia, akionekana kuwatunza tembo kwa upendo. Watu wengine wanaonekana wakitazama kwa umbali, wakishuhudia tukio hili la kuvutia la kulisha tembo.

Wachezaji wanne wakiwa wamevaa nguo za kahawia wanafanya ngoma ya kitamaduni kwenye jukwaa, wanashikana mikono na kucheza kwa pamoja wakionyesha uratibu. Jukwaa limefunikwa na hema jeupe likitoa kivuli kwa wachezaji. Watazamaji wanaonekana wakishuhudia utendaji huo wakiwa wamekaa mbele ya jukwa.

Eneo kubwa la kijani lenye miti mingi mirefu na mikubwa linaonekana, sehemu ya katikati ina nyasi iliokatwa vizuri ikionyesha kua eneo hilo linatunzwa, kuna benchi la kuketi na meza ndogo katikati ya nyasi ikionyesha mahali pa kupumzika inaonekana kua bustani ya miti au eneo la wazi la burudani.

Kifaru kinakula majani kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Nyuma ya kifaru kuna uuzio wa nyaya unaozuia eneo hilo. Miti na vichaka vinaonekana kwa mbali, vikionyesha mazingira ya wazi. Kifaru hicho kinaonekana kimetulia kikijishugulisha na chakula chake.

Tembo mdogo ambaye anaonekana kuwa anaishi porini anafurahi kula majani na matawi. Ngozi yake inaonekana kuwa na rangi ya udongo mwekundu labda kutokana na kuoga matope au vumbi. Kwa nyuma kuna kundi la watu wanaotazama labda watalii au walinzi wa wanyama. Eneo linaonekana kuwa wazi na lina miti michache ikionyesha mazingira ya asili ya msitu.

Takataka nyingi zimerudikiana kwenye eneo kubwa na moshi unapaa kutoka sehemu inayowaka. Watu kadhaa wanaonekana wakichakura au wakifanya kazi karibu na rundo la takataka. Watoto wawili wanaonekana wamesimama mbele wakiangalia moshi au shughuli nyingine. Kwa mbali, majengo ya makazi yanaweza kuonekana, yakionyesha kuwa dampo hilo linaweza kuwa karibu na makazi ya watu.

Kundi kubwa la watu wamevaa sare za kijani kibichi na viatu vya mvua vya rangi ya kijani. Wengine wamevaa fulana za rangi ya njano juu ya sare zao na wengi wao wameinua mikono yao juu. Wanaonekana kuwa katika hali ya furaha labda wakisherekea mafanikio au wakiwa tayari kwa kazi.

Ndovu mdogo ananyoshwa maziwa kutoka chupa kubwa ya kunyonyesha. Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia chupa karibu na mdomo wa ndovu. Maziwa yamemwagika kidogo kutokana na unywaji. Uso wa ndovu unaonekana ukiwa umelegea na kuridhika ukionyesha anakunywa kwa hamu. Rangi ya ngozi ya ndovu ni hudhurungi na mazingira ya nyuma yanaonyesha miti na mimea, ikionyesha kuwa yuko katika mazingira asili.

Lori jeupe limepakiwa mifuko mikubwa iliyojaa taka za plastiki huku zingine zikimwagika kutoka nyuma. Wanaume wawili wanaonekana wakiwa juu ya lori wakishughulikia mzigo, labda wakiipanga au kuitupa. Kwa mbali jengo la viwanda na mirundo mingine ya plastiki zinaonekana ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa kituo cha kuchakata taka au dampo.

Mbuni wanne wanatembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna jengo la jiji lenye majengo marefu yanayoonekana. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa ya wastani. Hii inaonyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na mazingira mjini.

Mamba wawili wakubwa wamejikunja kwenye kingo za maji wakionekana wanapumzika. Mmoja wao ameinua kichwa chake kidogo akitazama mbele. Mili yao mikibwa yenye magamba makali imepumzika juu ya mawe na udongo. Nyuma yao kuna nyasi ndefu za kijani kibichi na baadhi ya mimea ikionyesha mazingira yao ya asili.

Wanawake kadhaa wamesimama kwenye foleni, huku wengi wao wakiwa wamebeba watoto wachanga migongoni mwao. Wengi wao wamevaa vitambaa vya rangi mbalimbali kichwani. Baadhi yao wamevalia koti na shati wakionyesha utofauti wa nguo.

Kobe mwenye ganda lenye rangi ya kahawia na madoa meusi anaonekana akitembea ardhini. Majani ya kijani kibichi yamezunguka kobe huyo. Yakionyesha makaazi yake ya asili. Ganda lake linaonekana kuwa na muundo wa kipekee na kingo zenye mistari. Anaonekana akipita polepole kwenye ardhi yenye udongo na changarawe.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakionekana wamejipanga karibu. Mmoja anaonekana akiiweka kichwa chake juu ya mwingine, labda wakionyesha ukaribu. Kwa nyuma, jengo refu la jiji linaonekana likionyesha mazingira ya mjini na wanyamapori.

Majengo duni na yaliyojengwa kwa mabati na mbao, yanaonekana yakipakana na mto wenye maji machafu, ya rangi ya kahawia. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika kando ya mto. Wengine wakifua nguo au wakifanya shughuli nyingine za kila siku. Taka na uchafu zimezagaa eneo hilo, zikionyesha hali duni ya usafi. Anga ni ya bluu na mawingu mengi meupe. Ikitoa utofauti na mazingira ya chini.

Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa usafi. Amevalia mavazi ya kijani kibichi na kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa. Anatumia zana kukusanya takataka zilizorundikana kando ya mtaro au mtu uliochafuliwa. Taka nyingi za aina mbalimbali zinaonekana zikielea majini na kando ya kingo za maji. Nyuma yake kuna nyumba na majengo mengine yakionyesha kuwa eneo hili lina makazi.

Safu za miti ya kahawia imepandwa kwenye shamba lenye udongo mwekundu. Majani ya miti ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya kawaida. Inaonekana ni shamba kubwa la kahawa labda liko katika msimu wa kukua.

Shughuli ya usafishaji inaendelea baada ya mafuriko karibu na mto au eneo lililojaa maji. Watu wawili wanaonekana wakiondoa takataka na uchafu uliokusanywa. Mmoja amevaa mavazi ya kijani kibichi na kofia akitumia chombo kuondoa uchafu kutoka kwenye rundo. Mwingine amevaa shati la blue . Anafanya kazi karibu na mti akiondoa uchafu.

Ndege wa kipekee mwenye rangi angavu ameonyeshwa. Mwili wake una rangi ya kijani kibichi huku mabawa yake yakiwa na rangi ya bluu iliyokolea. Kichwa chake kina rangi ya bluu iliyokolewa na kuna eneo jekundu karibu na macho yake. Mkia wake ni mrefu na una rangi ya bluu ukionyesha uzuri wa ndege huyo.

Mazingira ya asili yanaonekana wazi yakiwa na mti mmoja mkubwa uliojisimamisha katikati ya uwazi. Bwawa ndogo la maji yenye rangi ya kahawia limekaa mbele ya mti huo likionyesha kuwepo kwa chanzo cha maji. Nyasi za kijani kibichi zimefunika ardhi zikionyesha mimea mingi.

Gari la rangi ya dhahabu linaendeshwa penye barabara pana yenya lami. Barabara hiyo inaonekana kuwa mpya na inaenda sambamba na daraja refu la treni au barabara. Anga lina mawingu meupe na linatoa mwonekano mzuri wa mazingira ya wazi, kwa mbali ardhi inaonekana kuwa na vichaka na miti michache.

Mwanamke ameketi kwenye blanketi jeupe lililotandikwa chini ya mti mkubwa. Anatabasamu huku akitayarisha matunda au vitu vingine vyakula vya kula. Kwa mbali kuna kikapu cha picnic kikionyesha hali ya burudani. Inaonekana ni matembezi ya picnic au kupumzika katika bustani.

Rundo kubwa la takataka likitiririka kuelekea mto mdogo. Nyumba zilizojengwa kwa mabati ziko juu ya rundo hilo la takataka majani yamefunguliwa kwenye pande za rundo yakionyesha hali ya uchafuzi wa mazingira. Watu kadhaa wamesimama juu ya rundo la takataka wakionekana kushuhudia hali hiyo.

Kundi la watu wamekusanyika nje chini ya mti mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Wanaonekana wamekusanyika kwa ajili ya mkutano, ibada au tukio lingine la kijamii. Baadhi ya watu wamevaa sare labda kuashiria majukumu fulani.

Mtu mmoja aliyevaa shati la buluu amesimama katikati ya bonde lenye miamba. Pande zote za bonde kuna mimea minene na miamba mikubwa inaonekana pande zote mbele. Chini kuna njia inayofanana na mkondo wa maji uliokauka au barabara ndogo isiyo na lami. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na mazingira yanaonyesha utulivu wa asili.

Mto mchafu unapita katikati ya makazi ya watu ukiwa umejaa takataka pande zote mbili za kingo zake. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na yasiyo safi yakionyesha uchafuzi mkubwa. Pande zote za mto kuna nyumba ndogo zilizojengwa kwa haraka zikaonyesha mazingira ya makazi yasiyopangwa.

Sehemu mbili zinaonyesha uvujaji wa maji kutoka kwenye mabomba, katika sehemu ya kwanza upande wa kushoto, maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye kiunganishi cha bluu juu ya bomba jeusi. Upande wa kulia ,bomba la rangi ya fedha linaonekana likivuja, na maji yakipiga juu kama chemichemi ndogo. Mazingira yanaonekana ya udongo yakiashiria mabomba haya yako nje au yamezikwa

Sehemu kubwa ya taka imerundikana ikiunda milima ya uchafu. Kuna njia nyembamba katikati ya milima hio ya taka ikionyesha watu wanaweza kupita. Kwa mbali watu wanaonekana wakitembea kwenye milima hio ya taka. Hali ya mazingira inaonekana kuwa chafu na yenye harufu mbaya.

Watu wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya usafishaji au bustani kando ya mto. Mto unaonekana kuwa na maji yenye matope ikionyesha kuwa labda yametokea mvua au mafuriko hivi karibuni. Watu hao wamejishughulisha na mimea na uchafu uliokusanywa karibu na ukingo wa mto. Mandhari inaonyesha eneo la kijani kibichi na miti mingi ikionyesha mazingira ya asili.

Simba wawili, dume na jike wamesimama kwa karibu kwenye nyasi ndefu. Simba dume lina manyoya marefu meusi shingoni huku simba jike likiwa limejiegemeza kwake. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini yakiwa na miti na mimea mingine nyuma. Wanyama hawa wanatoa hisia ya utulivu na ukaribu katika makazi yao asili.

Nyati wawili wako karibu na maji wakionekana kunywa au kupoa. Mmoja wao anatazama moja kwa moja kwenye kamera akionyesha pembe zake fupi. Maji yanaonekana kuwa na matope na eneo hilo lina nyasi na udongo.

Eneo la uharibifu mkubwa labda baada ya janga la asili au tukio. Watu wengi wanaoneka wakishughulika na vifusi vya majengo yaliyo bomoka, wengine wanabeba mabati na mbao, wakionyesha juhudi zao za uokoaji au kusafisha.

Barabara pana yenye mistari mingi ya magari inaonekana wazi, huku magari yakipita pande zote mbili. Daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi ya kijani kibichi limejengwa juu ya barabara hio likionyesha usalama kwa wanaovuka.

Basi la abiria la buluu likionyesha jina Metro Trans Bendito . Limeegeshwa kando ya barabara. Namba ya usajili ya basi inaonekana wazi ikionyesha kuwa imesajiliwa hapa Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na basi wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Mazingira yanaonekana kuwa ya jiji.

Basi la rangi ya buluu na kijani likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wachache wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi hilo. Pikipiki ya rangi ya zambarau imepaki mbele ya basi karibu na barabara yenye matofali. Nyuma ya basi, majengo marefu yanaonekana yakipendekeza kuwa mahali hapo ni katikati ya jiji.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa na magari machache yanayosafiri pande zote mbili juu ya barabara kuna daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi ya buluu likiunganisha pande mbili za barabara. Kando ya barabara, kuna barabara ndogo ya kando na miti inaonekana kwa mbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu.

Mtu mmoja amesimama katikati ya kundi la watu akishika mabango mawili yaliyoinuliwa. Bango moja lina namba nne kubwa na maandishi madogo, huku lingine likiwa na namba hamsini, labda ikionyesha bei. Mtu huyo amevaa fulana ya usalama ya rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe. Kwa nyuma, majengo na miti yanaonekana yakionyesha mazingira ya jiji au barabarani.

Lori la rangi ya buluu na machungwa limepaki kando ya barabara, likiwa na maandishi Get Hooked na Texas . Watu kadhaa wamesimama karibu na lori hilo; wakionekana wakizungumza. Mmoja wao anatumia simu akionyesha mazingira ya mawasiliano.

Tunatazama mandhari ya barabara kutoka ndani ya gari. Tukionyesha miundo mbinu ya juu magari, mengine yanaonekana ya kitembea barabarani mbele yetu. Huku basi la biria la rangi ya machungwa likionekana likifuatana na magari mengine. Juu ya barabara, tuna daraja la juu la watembea kwa miguu yenye rangi ya kijani. Kwa ujumla, haya ni maisha ya mjini na shughuli za barabarani.

Barabara ina shughuli nyingi ikiwezekana jijini. Kuna magari kadhaa yakiwemo matatu ya rangi ya chungwa yaliyopaki kando ya barabara. Watu wengi wamesimama na wengine wanatembea kwenye barabara wakisubiri au wakifanya shughuli zao. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Kulingana na magari na watu inaonekana kama eneo la kituo cha mabasi au teksi.

Basi la abiria lillilo pakwa rangi ya machungwa na kupambwa kwa maandishi na michoro mbali mbali limesimama barabarani kuna watu kadhaa wakiingia au kutoka ndani ya basi, huku wengine wakizunguka karibu nalo mbele ya basi kuna kibao kinachotangaza huduma au njia za basi hilo.

Kuna barabara ya chini yenye ukuta wa zege na juu yake kuna kibao cha njano chenye ujumbe. Ujumbe huu unasomeka dont over speed ikiwakumbusha madereva kutozidisha mwendo. Magari machache yanaonekana yakipita chini ya barabara hiyo huku piki piki ikionekana upande wa kulia.

Basi la abiria lenye rangi nyekundu likiwa limepakiwa kando ya barabara, pengine likipakia au kushusha abiria. Upande wa nyuma wa basi una picha ya simba na mabango mengine yenye maandishi yanaonekana. Kwa nyuma majengo marefu ya jiji yanaonekana, pamoja na bango kubwa la matangazo. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi.

Kituo cha matatu chenye gari lililoegeshwa karibu na ishara kubwa ya huduma za usafiri. Ishara imeandikwa 2NK Sacco, Nakuru Direct na namba mia tano ikionyesha huduma ya basi la moja kwa moja kwenda Nakuru na gharama yake. Nyuma ya ishara kuna majengo ya jiji na waya za umeme zilizotanda angani. Inaonekana kama eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara na usafiri wa umma.

Treni imesimama karibun na kituo chenye majengo madogo na paa za rangi ya matofali. Lori kubwa la kubeba mzigo limepaki karibu na reli likisubiri pakia au kushusha. Kwa mbali, kuna barabara ilio jaa magari na watu wakitembea.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli nyingi jijini ambapo magari na watu wanapita. Ishara ya taxi yenye rangi ya chungwa na nyeupe inaonekana juu ya gari la teksi. Kwa nyuma majengo yaliyojaa maduka na biashara yanaonekana na mabango yenye majina mbalimbali yamening'inia. Kuna mabasi na magari mengine yaliyopakiwa barabarani na pia watu wakitembea. Eneo hili linaonyesha mazingira ya biashara.

Basi ya rangi ya kijani na manjano linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Maandishi, citi hoppa, yameandikwa pembeni ya basi hilo. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha basi. Miti mirefu na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Msongamano wa magari wa abiria yameegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu. Magari mengi yanaonekana kuwa ni matatu au mabasi madogo, yaliyopambwa kwa rangi mbali mbali. Ishara yenye majina ya miji kama Nyeri Direct na Makuyu Direct zimeonekana, zikining'inia zikionyesha vituo vya usafiri. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara ikionyesha shughuli za jiji au mji.

Barabara kuu inaonekana ikiwa na magari mengi yaliyosimama kwenye foleni, ikiashiria msongamano wa magari. Kando ya barabara kuna uzio mrefu, labda wa usalama na mimea iliyostawi. Majengo marefu ya ghorofa yamejengwa kando ya barabara, baadhi ya kiwa na mabango ya matangazo. Anga linaonekana kuwa na mawingu ikiashiria hali ya hewa isiyo na jua kali.

Daraja kubwa lililo jengwa kwa zege linaonekana likivuka mto wenye maji ya rangi ya kahawia , gari jeupe linaonekana likipita juu ya daraja likielekea upande wa kusoto . Chini ya daraja kuna vichuguu kadhaa vinavyo ashiria kuna njia nyingine za kupitia , mazingira ya chini ya daraja yanaonekana kuwa na udongo na mimea michache

Basi la abiria lililo pambwa kwa michoro ya rangi linalo fanana na matatu limepaki kando ya barabara lenye shughuli. Watu wanatembea na kusimama kando ya barabara wakionyesha mazingira ya mjini. Karibu na nguzo kuna bango lenye nambari kumi na saba na themanini labda likionyesha njia au nauli.

Barabara pana yenye lami imetanda mbele ikiwa ina magari machache yakipita. Kwenye ukingo wa barabara kuna kizuizi cha zege kinachotenganisha barabara kuu na njia ya kando. Kwa mbali kuna alama za barabarani za rangi ya kijani na buluu zikionyesha maelekezo.

Barabara iliyo na shughuli nyingi inaonekana ikiwa na mabasi na magari. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha msongamano wa magari na watu. Majengo marefu yamejengwa karibu na barabara yakionyesha eneo la mjini. Anga lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu imejazwa. Kuna mabasi, malori na magari mengine yakiendelea na safari zao. Majengo marefu yanaonekana pande zote mbili za barabara, yakionyesha mazingira ya mjini. Watu wanatembea kando ya bababara wengine wakiwa wamekusanyika karibu na vibanda vinavyoonekana kama masoko.

Barabara kuu pana yenye idadi ya magari yanayopita inaonekana. Alama za barabarani zenye rangi ya kijani zimetundikwa juu, zikieleza kwa maeneo mbalimbali. Upande wa kushoto kuna basi la bluu lililoegeshwa kando ya barabara, ikionyesha usafiri wa umma. Miti na majengo yanaonekana mbali, yakionyesha mandhari ya mijini.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya zambarau na kijivu limeegeshwa barabarani, likisubiri abiria. Maandishi blessings , yameonekana wazi pembeni ya basi, yakionyesha jina la matatu. Watu wameonekana wakipanda na kushuka basi, ikionyesha shughuli za usafiri wa umma. Majengo marefu ya juzi yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Magari kadhaa yanayofanana na matatu yamepaki kando ya barabara. Mbele kuna basi dogo la zambarau lenye neno Commuter mbele yake. Mtu mmoja anayeonekana kuwa afisa wa trafiki anaongea na mwanamume mwingine. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Magari ya abiria aina ya van yamesimama kwenye kituo, yakiwa tayari kubeba abiria. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka magari hayo. Baadhi yao wakiwa wamebeba mzigo kwenye paa la moja ya magari. Kuna bango lenye namba ishirini na tatu B likionyesha njia au eneo.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyekundu na kijani linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani. Maandishi Solid Rock , yameonekana pembeni ya basi. Yakionyesha jina la basi hilo. watu wameonekana wakisimama karibu na basi. Labda wakisubiri kupanda au kushuka. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya mjini.

Mabasi mawili ya abiria yaliyopakwa rangi zenye kuvutia yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi, moja ya mabasi linaonekana kuwa na michoro mikubwa na rangi za kuvutia likionyesha dhana ya matatu maarufu hapa nchini. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na mabasi haya wakionyesha kuwa wanangojea usafiri au wanashughulika na shughuli zingine.

Mtu ana fanya kazi kama conductor au mwelekezi wa abiria anasimama karibu na basi la abiria akiashiria njia au kituo. Basi lenyewe linaonekana kuwa kubwa pengine la abiria wengi na lina neno amazing limeandikwa kando, kwa nyuma majengo ya mijini yanaonekana kuna mabango ya matangazo kwenye basi na barabara inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi yenye magari mengi yakiwemo mabasi, magari madogo na malori ya saruji. Kuna duara la barabara katikati lenye mimea ya kijani kibichi. Alama za barabarani zinaonekana zimesimama zikiongoza madereva. Kwa nyuma majengo marefu yanayoendelea kujengwa yanaonekana yakionyesha maendeleo ya mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Basi kubwa lenye rangi ya kijani na nyeupe, limesimama barabarani likionyesha nembo ya Citi Hoppa. Abiria wamekusanyika karibu na mlango, wakionekana kupanda au kushuka. Kwenye paa la basi kuna mzigo, ikionyesha safari ndefu.

Basi la abiria la super metro linapita barabarani. Nyuma yake, majengo marefu ya biashara yanapatikana. Barabarani, magari mengine na watu wanaonekana wakifanya shughuli zao za kila siku. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua ikionyesha siku yenye shughuli nyingi.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji limekaa katikati ya picha tangi hilo lina nembo ya Vectors upande wake. Bomba la kijani limeunganishwa kwenye tangi na kuna chombo kidogo cha njano chini karibu nalo. Inaonekana tangi hili limewekwa ndani ya jengo au chini ya ukumbi karibu na ukuta na mlango wa bluu kwa mbali.

Lori limebeba mizigo mikubwa ya taka au bidhaa zilizokusanywa watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na mizigo hiyo, wengine wakiwa juu la lori. Kwa nyuma majengo yanaonekana mengine yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado yanajengwa, ikionyesha mazingira mjini. Kuna magari mengine yaliyopakiwa barabarani.

Duka la kuuza bidhaa za maziwa au vinywaji likiwa na jina purified kwenye mlango. Mabango yenye picha za vyakula na vinywaji baridi ikiwemo ice cream yametundikwa juu na pembeni ya mlango. Ngazi ndogo za udongo zinaelekea kwenye mlango wa duka. Inaonekana kama duka dogo la rejareja barabarani.

Mwanamke anaonekana akichota maji kutoka kwenye bomba la maji akiwa amevaa glovu nyeupe. Amevalia koti la manjano na nguo nyeusi akionyesha utaalamu katika kazi yake. Watu wengine wamesimama karibu naye wakimwangalia. Inaonekana ni mradi wa maji au shughuli ya jamii inayohusiana na usafi wa maji.

Mtaro au mfereji uliochimbwa ardhini, ukiwa umejaa maji machafu. Maji yanaonekana kuwa na matope na uchafu. Kuna mawe na takataka zilizotapakaa ndani yake. Kivuli cha mtu kinaonekana wazi kando ya mtaro, akipiga picha au akiangalia hali. Udongo uliochimbwa unaonekana kuwa mbichi na kuna matope yaliyopigwa, pande zote za mtaro.

Mufumo wa mabomba ya viwanda au biashara ukiwa na mabomba makubwa na madogo yaliyopita. Bomba kuu limefungwa kwenye dari na kamba na kimeunganishwa na mabomba mengine madogo. Kuna vali nyekundu ya kudhibiti mtiririko wa maji au gesi. Pia kuna kifaa kinachoonekana kama kinyunyiziaji cha moto kikiwa kimefungwa kwenye bomba.